Kitabu cha shule kimefunguliwa kikionyesha picha za lori, garimoshi na baiskeli. Kila picha ina maelezo yake kwa Kiswahili. Kitabu hiki ni chombo muhimu cha kujifunzia.

Kompyuta kamili imewekwa mezani. Hii ni muhimu katika madarasa ya kompyuta au maktaba shuleni, kuashiria elimu ya teknolojia na kujifunza kidijitali.

Wanaume wawili wanasaidiana kuendesha baiskeli ya kukaa wawili, wakiwa wamevalia mavazi nyepesi yenye rangi za kitaifa na maandishi Kenya. Hii inaonyesha umuhimu wa kushirikiana na kufanya kazi pamoja, somo muhimu la kujifundisha shuleni na maishani wakipitia katikati ya eneo kijani kibichi.

Mwanariadha mwenye ulemavu anatumia kiti maalum cha mbio, akiwakilisha Kenya uwanjani. Hii inaelimisha jamii kuwa ulemavu si kikwazo ikionyesha uwezo na ushirikishwaji.

Jengo nzuri la ghorofa mbili lina njia ya lami inayoelekea mlangoni ikiwa na mimea iliyopangwa vizuri pembeni. Kuna mlingoti mrefu wa bendera mbele ya jengo hilo ukionyesha kuwa linawezakua shule au taasisi nyingine muhimu ya elimu. Muundo wake unaashiria utulivu na utaratibu.

Mwogelezi anashika ukingo wa ubwawa wa kuogelea, akionyesha bidii na umakini. Kuogelea ni jinsi muhimu unayofundishwa katika shule nyingi ukijenga nidhamu na afya bora. Mafunzo kama haya ni muhimu katika elimu kamili kwa vijana.

Mkutano mkubwa unaokuwa unaitwa KISE conference kuhusu watoto wenye ulemavu. Mtu mmoja anaonekana kuwa muhimu anaongea. Hii ni kuhusu elimu, hasa kwa watoto walemavu.

Wanariadha wawili wanakimbia uwanjani. Mmoja amevaa jezi yenye jina la Kenya. Hii inaonyesha umuhimu wa michezo katika kukuza vipaji na nidhamu. Elimu ya kimwili ni sehemu muhimu ya ukuaji kamili wa mwanafunzi.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa na mguu mmoja tu na wakitumia mikongojo wanacheza uwanjani. Wamevaa jezi za Kenya ,wanatoa elimu kwa jamii kuhusu uwezo wa watu wenye ulemavu na umuhimu wa kujumuishwa .

Kundi la wanariadha watatu wanajituma kukimbia kwenye uwanja wa riadha. Wote wamevalia mavazi mepesi ya mchezo na mwanamke mmoja ana nembo ya KENYA kwenye shati lake. Hii inaweza kuwa ni sehemu ya mashindano ya michezo ya shule au vyuo ikionyesha umuhimu wa elimu ya viungo.

Uwanja wa michezo ya watoto una vifaa mbali mbali, eneo lina udongo na nyasi kidogo na kuna mti mrefu unaotoa kivuli, nyuma ya uwanja huo kuna jengo kubwa linalofanana na shule ikionyesha kuwa eneo hili limetengenezewa watoto wa shule.

Jengo hili dogo lina picha kubwa ya safina, ikifundisha watoto hadithi muhimu. Ua wake safi, na mazingira yakupendeza, yanafaa kukojefu njia. Hii inaonyesha sehemu ya shule inayohamasisha elimu kupitia sanaa.

Kundi la watu wenye ulemavu wa viungo kwenye viti vya magurudumu, ujasiri na azma yao huangazia umuhimu wa kujumuisha na kutoa mafunzo muhimu kuhusu uwezo wa binadamu.

Madawati nyingi na viti. Inaonekana kuwa chumba cha darasa. Kuna ubao mweupe mbele. Hii inaweza kuwa ni shule. Ni mahali pa kujifunza.

Kompyuta mezani inaonyesha ujumbe kuhusu elimu. Teknolojia ya sasa inatumika sana katika elimu ikisaidia wanafunzi na walimu kupata maarifa kwa urahisi zaidi na kufanya masomo kuwa rahisi.

Kifaa cha kuhifahi kompyuta pamoja na kompyuta kadhaa, iko kwenye chumba yenye meza na viti. Hiki huwezesha matumizi ya teknolojia shuleni, huku ikiwasaidia wanafunzi kujifunza.

Wachezaji wawili wenye mpira wa miguu wenye ulemavu wanatumia mikongojo kucheza mpira. Hii inaonyesha umuhimu wa michezo inayojumuisha watu wote. Katika elimu, huu inafundisha uvumilivu na kutoa fursa kwa wanafunzi wote kushiriki katika shughuli za kimwili.

Karatasi au kitabu chenye mazoezi ya hesabu, kikiwa na namba na alama za kujumuisha na kutoa. Inatumika kwa ajili ya kujifunza hisabati shuleni, ikiwakilisha elimu ya msingi.

Mwanaume mmoja mwenye mguu mmoja apanda baiskeli yenye rangi ya kijani. Amevalia mavazi ya michezo, anaonekana akijitahidi barabarani. Huu ni mfano wa kujitolea ukijifundisha umuhimu wa uvumilivu na ushindi wa vikwazo maishani.

Darasa lina madawati mingi ya mbao na viti. Dawati moja lina kitabu juu yake. Kuta za darasa zinaonekana zimepangwa na michoro ya rangi. Kuna nafasi tupu mbele ya madawati. Inaonyesha mazingira halisi ya kujifunza.

Jengo la shule jeupe lina mchoro la wanyama ukutani , nyasi fupi mbele na mti mkubwa nyuma unatoa kivuli ,milango na madirisha ni mekundu ,ni mahali pazuri pa kusomea kwa sababu elimu ni muhimu kwa watoto na kila mtu kwa jumla.

Vitabu vingi vya Computer Science vimepagwa juu ya meza. Kuna rundo la vitabu vyenye rangi ya buluu na njano. Chini ya meza kuna nyaya ya vifaa. Vitabu hivi ni muhimu kwa masomo kwa sababu vinamsaidia mwanafunzi kupata elimu na pia maarifa mengi.

Jengo la kisasa lenye paa ya mabati na kuta za mawe. Linawezakua jengo la shule, chuo au kituo cha mafunzo likiwakilisha maendeleo ya elimu.

Wachezaji wa mpira wa miguu wenye ulemavu wanafanya mazoezi katika uwanja. Kocha wao anawaongoza. Hii inaonyesha jinsi michezo inavyotoa elimu ya nidhamu na ushirikiano.

Kitabu cha zamani Junior English 2, kimefunikwa na michoro ya maua. Kinaonekana kimetumika sana kujifunza kiingereza. Kitabu hiki kinaonyesha umuhimu wa zana za kujifunza katika sehemu ya elimu.

Darasa lenye madawati na viti vilivyopangwa vizuri vikiwa tayari kwa wanafunzi. Karatasi za masomo ziko juu ya baadhi ya madawati. Ukuta una mabango ya elimu, yakiimarisha mazingira ya kujifundishia. Nafasi hii imeundwa kwa ajili ya kufanikisha masomo.

Darasa la kompyuta, kuna meza ndefu, juu ya meza kuna kompyuta nyingi. Ziko tayari kutumika kwa wanafunzi. Hili ni njia muhimu wa elimu ya teknolojia. Ni muhimu kwa wanafunzi kujifunza kompyuta, ni sehemu ya maendeleo ya elimu sasa.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili. Muundo wa nyumba unavutia ukionyesha ujenzi wa kisasa. Nyumba kama hizi uashiria mafanikio ya kielimu na kitaaluma, hivyo inaweza kuwakilisha matokeo chanya ya elimu katika maisha.

Wanariadha wawili, Nancy kiwemo wanashika bendera ya Kenya, Nancy ni mwanariadha wa para athletics na ana matatizo ya kuona, habari zao zinatoa mafunzo, na kuhamasisha juu ya jinsi watu wote hata wenye ulemavu wanavyoweza kufanikiwa. Hii ni muhimu kwa elimu.

Kitabu cha Kifaransa cha darasa la nne kilichoitwa Longhorn. Ukurasa wa mbele inaonyesha watoto wakicheza. Hii inaashiria ni elimu ya lugha na kujifunza shuleni.

Wanariadha wawili wanakimbia kwenye uwanja wa riadha. Mmoja wao Samuel anaandamwa na msaidizi wake Jeal, akionyesha riadha ya walemavu wa macho. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu ya kimwili na kuunga mkono wanariadha wenye mahitaji maalum.

Mjengo ambayo ni refu, la shule, lenye madirisha mengi, limesimama katika eneo lenye nyasi. Hili lina ashiria taasisi ya elimu, muhimu kutoa elimu kwa vizazi vijavyo.

Wachezaji wanacheza mpira wa miguu uwanjani. Hii ni soka ya watu wenye ulemavu, inaonyesha azma na uwezo mkubwa. Mchezo huu unaelimisha jamii kuhusu ujumuishaji na kuvunja vizuizi.

Kompyuta mbili ziko mezani zikiwa tayari kutumika kwa masomo. Kompyuta ni muhimu sana katika sekta ya elimu. Zinawezesha wanafunzi na walimu kupata maarifa na kufanya kazi za kielimu.

Wakimbiaji kadhaa wanakimbia kwenye uwanja wa Kenya , mmoja wa wakimbiaji amevalia jezi ya Kenya na jina Kimani. Michezo kama hii hufundisha nidhamu ,kujituma na umuhimu wa afya ambayo yote ni sehemu ya elimu.

Mwanamichezo wa kike mwenye mguu mmoja na akitumia mkongojo, amesimama uwanjani karibu na mpira. Amevalia jezi ya Kenya, anatoa elimu kwa jamii kuhusu uwezo wa watu wenye ulemavu na umuhimu wa usawa katika michezo.

Karatasi ya mtihani wa shule ikiwa na maswali na majibu kuhusu dini na uumbaji. Elimu inatolewa shuleni ikisaidia watoto kujifunza vitu mingi muhimu maishani.

Wachezaji wa mpira wenye ulemavu wamesimama uwanjani. Wamevaa jezi za Kenya na wana mikongojo pamoja na mipira miwili. Hii inaonyesha umuhimu wa michezo kwa watu wote na jinsi elimu ya michezo inavyosaidia kuwashirikisha.

Hellen Wawira mwanamichezo wa power lifting ameketi kwenye benchi ya kuinua vyuma. Anaonyesha azma kubwa licha ya kuwa na ulemavu. Uwepo wake unatoa elimu muhimu kwa jamii kuhusu uvumilivu na ujumuishaji.

Urefu wa bendera umesimama mbele ya anga la bluu na miti, miti hii huonekana shuleni na ina umuhimu mkubwa katika elimu kwani inafundisha wanafunzi uzalendo na pia maadili ya kitaifa.

Mlango mwekundu wa jengo lililojengwa na mawe. Mlango una dirisha dogo juu yake. Huu unawezakua mlango wa shule ukionyesha mahali ambapo elimu inatolewa kwa wanafunzi.

Ratiba ya maswali inaonekana kwenye ubao. Inapanga vipindi na masomo shuleni. Ratiba hili ni muhimu sana katika kutoa elimu. Inahakikisha mpangilio mzuri wa masomo.

Bango lenye maneno ya kukaribisha na sheria za darasani, limewekwa ukutani. Linasisitiza kujifunza kwa furaha, ushirikiano na heshima. Bango hili linaonyesha mazingira mazuri ya kujifunzia na maadili muhimu katika elimu.

Ubao mweupe wenye maandishi na michoro. Ubao huu ni kifaa muhimu sana cha kujifundishia na kujifunzia darasani. Inaashiria harakati za kutafuta maarifa na kubadilishana habari shuleni.

Kitabu kimefunguliwa wazi, ikionyesha masomo ya sarufi ya kiswahili yenye mifano ya picha. Maneno na sentensi zimeandikwa kwa wazi kwa ajili ya kujifunza. Uchapishaji wa vitabu vya masomo ni muhimu kwa mfumo wa elimu.

Chuma mrefu mweupe unaweza kuwekwa bendera. Kuna miti na maua ambayo imeweza kuzunguka. Nyuma kuna tanki la maji. Hii inaweza kuwa shule au chuo.